Mama ambaye anatoa maelezo ameketi kwenye kiti, ameshikilia mtoto kwenye mapaja yake. Mama huyu anatumia mkono kuonyesha maelezo yake.

Mkono ambayo mtu anaziosha, ameosha mpaka povu ya sabuni imetokea. Anaosha mikono zote mbili akisugua kila mahali ya mkono.

Mkasa wa moto ambayo imetokea kwenye jangwa ama kwenye msitu inatoa moshi kubwa sana . Kuna miti refu ambavyo havijashikwa na moto.

Mafuriko yametokea katika sehemu hii .Kuna maji mengi Sana umo .Kuna watu ambao wanatembea kwenye maji, na kuna watu ambao wanaishi katika chumba vya mabati ambavyo vimeinuliwa juu.

Dawa ya chanjo ya ugonjwa wa Polio, ambacho iko katika chupa ndogo, kuna sindano ambayo inatumika kutoa dawa kutoka kwa, kwa chupa hio ndogo ya Polio.

Daktari ambaye yupo kwenye duka la kuuza madawa, anashikilia dawa ambayo iko katika boxi ya dawa ya rangi ya manjano na nyekundu. Amevalia koti nyeusi na anatabasamu.

Posta ambayo inatumika kuonyesha watu ama wahuni ambao wanatibu ugonjwa wa kichwa. Kuna dawa ambayo ipo kwenye picha ambayo ipo katika kitu ambacho kimefungwa na rangi ya manjano.

Sehemu ambayo mafuriko kubwa yametokea. Watu wanapita katikati ya maji ambayo yamefurika kwenye njia ,huku wakiwa wameshikilia simu na viatu vyao.

Daktari ambaye anahudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye machela. Daktari anatumia kifaa ili kuosha meno ya mgonjwa huyo.

Chupa ambayo ina vidonge vya virutubishi vya chuma. Chupa hiki kina kifuniko nyekundu. Ina maandishi ambayo imeandikwa kwa rangi mbalimbali.

Madaktari ambao wanahudumia mgonjwa kwa kuchukua kilio cha moyo kwa kutumia kifaa ambacho kiko kwenye meza. Madaktari hawa wamevalia barakoa wengine wamevalia koti nyeupe.

Chumba ndogo cha choo ambacho kando yake kuna tenki ya kunawa mikono. chumba hili ndogo limejengwa kutumia kedawa.

Wahudumu ambao wanahudumia wagaonjwa ambao aliye na shida ya meno, daktari hao wamevalia barakoa na wamevalia miwani.

Kuna chupa ya vidonge ya virutubishi vya chuma, ina vidonge sitini ambavyo ni vya rangi tofauti tofauti. Katika chupa hii, kuna imechorwa picha ya matunda.

Dawa ambayo ipo kwenye chupa. Dawa ambayo imeandikwa ni ya kuponya ugonjwa wa virusi vya kumi na tisa. Imeshikiliwa na mama ambaye amevalia pete kwenye vidole vyake.

Daktari ambaye anamhudumia mama moja, daktari huyu ni daktari wa maskio amechukua ruler ,anapima anachukua kipimo kwenye uso wa mgonjwa wake.

Vidonge vya virutubishi vya chuma ambavyo ina vidonge sitini pekee yake . Boksi hii imeandikwa na maandishi ya rangi mbalimbali.

Mafuriko yametokea katika sehemu fulani. Watu wapo wanajaribu kufuga mafuriko kutoingia kwa nyumba. Watoto wanatembea kwenye maji huku mama ameshikilia ndoo na kiti.

Daktari anamhudumia mtoto, anachukua maadishi kadhaa kwenye kitabu chake, mtoto amekaa kwenye kiti.

Pakiti ya dawa ya azithromycin ambayo ina vidonge kuna vidonge ambavyo viko kando ya boksi hiyo, vidonge hivi vimeandikwa ni ya miligram mia tano.

Baba anakumuona mtoto wake akiwa kwenye kifaa cha joto. Baba anaonekana kumshika shika mtoto aliye ndani ya kifaa hicho. Baba ameketi kwenye kiti nyeupe.

Mama ameshikilia mtoto kwenye kifua huku daktari akimpa chanjo, daktari anatumia sindano kumpa chanjo mtoto huyo mdogo.

Daktari ambaye anaosha kifaa cha kutumia kuwapa huduma wagonjwa. Daktari amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Dakatari ambaye anatibu ugonjwa wa meno, anamshughulikia mgonjwa ambaye, analala kwenye kitu cha kupata mahudumu, daktari amevalia barakoa ya rangi ya samawati, huku ameshikilia vifaa kwenye mkono.

Mkulima ambaye ananyuyiza dawa kwenye mimea yake. Mkulima huyu amevalia kifaa cha uyunyizi kwenye mgongo amevalia vizuizi mingi kwenye mwili yake.

Mtu ambaye akona vibuyu ambazo zina vitu vya rangi tofauti tofauti. Mtu huyu amevalia vizuizi ambavyo ni vya hali ya juu. Amevalia glovu, kizuizi cha uso.

Tangi kubwa ambayo imeinuliwa juu, imejengwa na mabati ambayo kuna watu ambao wapo pale juu na mmoja anapanda kuelekea huko.

Watu ambao wapo wameleta viti ambavyo vinaeza kunjika. Watu hawa wamevalia kofia ya rangi ya samawati, nyuma yao kuna vyumba mbali mbali ni vya rangi ya manjano.

Gari ambayo inatumiwa kubeba watu zaidi ya kumi, gari hili ni la rangi ya kijivu kuna wanawake wawili ambao wamesimama kando ya gari hili huku wakiwa wamevalia mask .

Nesi ambaye anashughulikia mgonjwa ambaye yuko katika machela amevalia teleskofu kwenye shingo yake.

Mahala ambapo kumetokea mafuriko ila kuna njia ambayo inapita katikati ya maji haya yote. Maji hayajaweza kupita juu ya njia hii.

Daktari ambaye anatibu ugonjwa wa macho anamhudumia mgonjwa, anatumia kifaa kuangalia macho ya mgonjwa. Amevalia barakoa, mgonjwa naye ana barakoa lakini ametoa kwa sasa.

Vidonge madawa ambavyo viko katika chupa ya rangi ya nyeupe . Dawa hizi hili hizi zimeandikwa Arithromycin ambavyo ni dawa vya kukunywa .

Watu ambao wapo pamoja wamekaa kwenye mviringo mmoja kati yao anawaongelesha. Watu hao wamevalia kabuti ya rangi ya samawati ama koti ya rangi ya samawati.

Dawa ambazo zimeandikwa Lumifen dawa hizi vina vidonge ambavyo vimeekwa kwenye pakiti . Dawa hivi vina vidonge sita katika kila pakiti.

Aliyekuwa waziri wa afya yupo katika hospitali ya mazao, kuna mama ambaye ameketi kwenye machela akiwa ameshikilia mtoto wake kwenye kifua. Kuna watu ambao wanasimama nyuma ya aliyekuwa wsziri wa afya wa nchi ya Kenya.

Mzungu ambaye amesimama na mama mmoja wamesimama kando ya choo ambayo imeandikwa Fresh life na imepigwa rangi ya samawati, kuna gari nyeupe nyuma yao na vyumba vingine.

Daktari ambaye yupo katika chumba cha kuhudumia wagonjwa, amevalia koti la rangi jeupe, anashikilia kifaa cha kupea mgonjwa hewa.

Vyumba vidogo vya choo ambavyo vimejengwa shule. Vina mahali pa kuoshea mikono pia. Choo hizi zimepigwa rangi. Na kuna watu wawili ambao wanasimama mbele ya choo hizi, wakijadiliana kuhusu jambo.

Watu ambao wameshikilia simu zao na kabeti na vifaa mkononi, wamevalia kabuti nusu ya rangi ya samawati, nyuma yao mna watu wengi sana,.

Chanjo la ugonjwa wa suruwa ambayo ipo katika chupa ambayo imeandikwa na maandishi ya rangi ya samawati MMR Vaccine kando, yake kuna sindano ya kutumia kutoa dawa hizo.

Kuna chanjo ama dawa ya ugonjwa wa suruwa ambayo ipo katika chupa ndogo ambayo imeandikwa, ina kifuniko ambacho kimefungwa na kuna sindano kando yake.

Mamikebe ambayo yamepangwa kutoka dogo hadi kubwa ambayo ina vitu mbali mbali. Nyuma ya mikebe hivi kuna chati ambayo inaonyesha sehemu ya mwili ya wanadamu.

Watu ambao wapo wameketi wakipokea mazungumzo ama hotubu kwa mama mmoja . Wamama hao wameketi chini ili kusikiza maneno yanayotolewa.

Wamama ambao wanachota maji ambayo yamefurika kwenye nyumba. Wamevalia barakoa, wanatumia ndoo na karai kutoa maji ambayo yamefurika.

Mafuriko yametokea katika sehemu hii. Kuna watu wa kuendesha pikipiki ambao wanambeba mtu. Kuna tuktuk ambayo inapita kwenye barabara inaonekana kuwa maji imefika karibu na gurudumu.

Umati wa watu ambao wanasimama juu ya daraja. Maji yanapita chini kwenye shimo ambapo shimo hii inazuia maji isipite juu ya njia.

Chanjo ya Stamaril ambayo ipo katika chupa ndogo ambayo ina rangi ya manjano na rangi ya kijani pia kuna sindano kando yake ya kutumia kutoa chanjo hicho.

Wahudumu ambao wanashikilia watoto wawili ambao wanaonekana kuwa mapacha. Wahudumu wamevalia nguo nyeupe. Wahudumu wameshikilia watoto.

Mama ambaye anapokea chanjo kutoka kwa daktari, chanjo hicho anapewa kwenye mabega, anadungwa kutumia sindano, watu wamevalia barakoa.

Boxi ya rangi nyekundu na rangi nyeupe. Boxi hili limeandikwa kwa maandishi nyekundu, imeandikwa neno Ferolax ndani inavidonge vya kumeza.

Daktari ambaye anashughulikia ama anahudumia ng'ombe. Daktari huyu amevalia mavazi ya rangi ya majano. Ameweka kifaa kwenye mapua ya ng'ombe huku daktari mwingine akishikilia pembe ya ng'ombe.

Lori ambayo linatumika kutoa uchafu kwenye choo. Watu wawili wamesimama nyuma ya lori hio. Lori hii imepigwa rangi nyekundu na nyeupe.

Mwanamke ambaye ameshikilia bidii ya kawaida amesimama mbele ya darasa na nyuma yake mna ubao, kando yake kuna mwanamke ambaye anakunywa maji, anatabasamu akimtazama mwenzake.

Daktari ambaye anamhudumia mgonjwa kwa upande wa maskio daktari anatumia vifaa mbalimbali kuhudumia mgonjwa huyu daktari amevalia koti nyeupe naye mgonjwa anapewa.

Watu wengi ambao wapo wamesimama wakijadiliana kuhusu mambo mingi. Kuna vyumba ambavyo ni vya gorofa viko mbele yao. Watu hao wamevalia shati jeupe.

Kuna mafuriko, maji yamefurika kwenye njia, kuna magari ambayo yanapita katikakati ya maji hayo. Kuna basi inatoka ikielekea pande mwingine.

Watu watatu ambao wapo katika kijumba kidogo. Wao wamevalia vizuizi mbalimbali. Wao wananyunyiza dawa kwenye kitu ambacho kimelala chini. Wao wanaonekana wamevalia hadi vizuizi vya uso.

Chanjo ya ugonjwa wa aina ya Measles una vyupa ambavyo vina chanjo hivyo. Vyupa hivyo ni vidogo, moja imefungwa na kifuniko cha rangi ya samawati, ingine imefunikwa na kifuniko cha rangi ya kijivu.

Mtu ambaye anapokea sindano, ama anapokea chanjo kutoka kwa daktari, daktari amevalia barakoa, mgonjwa anayepewa chanjo, pia na yeye amevalia barakoa, anapewa chanjo kwenye bega.

Nyumba ambayo imeporomoka. Watu wanapita wakitazama, wengine wanapiga picha ya nyumba ambayo imeporomoka. Watu wengi wanatazama nyumba hiyo.

Mama ambaye amebeba maji kwenye mtungi mgongoni mwake. Pia amefunga mtoto akimbeba upande wa mbele.

Wajenzi ambao wanatoa vyuma kutoka kwa jumba ambalo limeporomoka. Wajenzi hao wamevalia vizuizi vya kichwa ili wasiumizwe.

Mkasa, wa moto, ambao, unatoa moshi kubwa mno, magari ambayo yamegongana na yanatoa moshi, gari moja ni la petroli, watu wanaitazama wakiwa kando.

Daktari ambaye anatoa maelezo kwa mtu ama mama ambaye amekaa mbele yake. Daktari anayetoa maelezo ana kifaa kwenye kichwa cha kuonyesha...

Watoto ambapo wamo darasani kuna mwalimu ambaye anasimama kando ya watoto hawa, mwalimu amevalia barakoa watoto wameketi kwenye madawati huku mmoja akiwa mbele.

Mama ambaye yupo akipanga foleni ili kuchota maji na mtungi. Mama huyu amevalia nguo refu, kuna mitungi nyuma yake na watoto.

Daktari ambao wanahudumia mgonjwa aliye na ugonjwa wa meno. Madaktari wamevalia vizuizi vya uso na barakoa. Mhudumiwa amelala kwenye machela akipokea matibabu.

Kifaru ambayo inabomoa nyumba. Kuna askari wawili ambao wamesimama. Kuna watu kadhaa ambao wapo karibu na mahali ambapo mabomolezi inaendelea.

Mama ambaye anachota maji kwenye tapu ana mtungi ambacho anatumia kuchota maji. Kando yake mna vyumba ambavyo vimezingirwa na mabati.

Dawa ya aina ya starmry , dawa hii iko katika pakiti ambayo ina rangi ya samawati ,pia imewekwa katika chupa, chupa ndogo iliyo kando yake na pia kuna sidano ambazo zimewekwa kando.

Mkulima ambaye ananyunyiza dawa kwenye mimea, ameshikilia kifaa kwenye mkono ambayo ni ya rangi ya chungwa, amevalia aproni nyeupe, pia amevalia vizuizi mkono.

Chanjo ambayo ipo katika chupa ambayo imeekwa karatasi ya rangi ya kijani. Chanjo hizi zimeandikwa kwa maandishi ya kijani pia.

Daktari anampa chanjo mtu ambaye amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Chanjo hilo linapewa kwenye mkono. Daktari anatumia sindano kumchanja mtu huyu. Daktari amevalia nguo ya samawati.

Daktari ambao wanafanya upasuaji, daktari hao wamevalia vizuizi mbali mbali, mmoja amevalia barakoa, mwingine amevalia kifunishi cha kichwa ama amefunika kichwa wanamhudumia mgonjwa.

Vidonge vya aina mbalimbali vina rangi tofauti tofauti pia zimewekwa kwa chupa tofauti tofauti moja kubwa na ingine ndogo. Kuna vidonge vya rangi nyekundu na vingine vya rangi nyeupe.

Mtoto ambaye amepata vidonda kwenye mkono. Daktari amevalia glovu ili kumhudumia mtoto huyo. Daktari pia amevalia koti ya rangi ya manjano.

Daktari anampa chajo mtoto mdogo kwenye bega, ameshikilia shindano kwenye mkono na anapanguza mahali ambapo atadunga ili kutoa uchafu. Daktari amevalia koti nyeupe.

Vidonge ambavyo ni vya kumeza, ni vya rangi tofautitofauti, kuna rangi ya manjano, kuna rangi nyeupe, nyekundu, na rangi nyeusi, kuna maji kwenye glasi ya kutumia, kuna boxi ya kuweka dawa hizo.

Nesi ambaye anatia mtoto kwenye kifaa cha kupima joto. Mtoto huyu amezaliwa na nesi amevalia miwani ana stethescope kwenye shingo, anamshikilia mtoto mdogo.

Daktari ambaye anamwangalia mgonjwa kwenye mdomo, daktari amevalia barakoa na amevalia glovu kwenye mikono zake, mgonjwa ameketi kwenye kiti akipata matibabu.

Nesi ambaye anampa mtoto chanjo kupitia kwa domo. Nesi huyu amevalia mavazi nyeupe. Mama amemshikilia mtoto huku akipokea chanjo kutoka kwa daktari.

Nesi ambaye anamwekea mgonjwa kifaa cha kupumua. Nesi amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mgonjwa amevalishwa nguo ya rangi samawati pia.

Dakitari ambaye anampa mtoto chanjo, kwenye paja mama amemshikilia mtoto, huku mtoto akipewa chanjo na dakitari.

Mtoto ambaye ameshikwa na mama yake. Kuna daktari anayempa chanjo mtoto kupitia kwa mdomo. Daktari amevalia nguo jeupe lilio na jeusi. Mama amevalia kofia jeusi.

Mtu ambaye anatembea kwenye maji amevalia ama anabeba kifaa mgongoni cha kuhifadhi vitu kadhaa. Mtu huyu anapeana chanjo ambayo imepewa na serikali.

Sehemu ambayo kuna mafuriko, maji yameonekana yameingia kwenye nyumba za watu, kuna mtu ambaye amekaa juu ya mabati ya nyumba.

Chumba cha uponyaji wa ugonjwa wa meno. Kuna msichana ambaye anatabasamu, yeye ndiye mhudumu anayepokea watu. Kuna saa kwenye ukuta.

Daktari anampea mtoto chanjo kwenye mkono mama ameshikilia mtoto huyo kwenye mapaja daktari amevalia barakoa na koti la rangi la manjano.

Daktari ambaye anatibu ugonjwa wa meno ameshikilia meno ambayo yanavuja damu kwenye kifaa mkononi na mhudumiwa ameketi kwenye kiti na anapokea mahudumu.

Dakitari ambaye anampa chanjo mtoto mdogo. Muhudumu ambaye ana hudumia mtoto, amevalia kofia na amevalia miwani . Mama amemshika mtoto kwenye paja lake.

Watu watatu ambao wako mbele ya jumba. Wao wanaonyesha mfano wa jinsi ya kuosha mikono. Wamevalia barakoa. Kuna polisi ambaye yuko nyuma ya hawa wasichana wawili.

Mahali ambapo mafuriko yametokea kuna vyumba ambavyo vipo na maji inapita kando yao. Kuna kondoo na mtoto na kuna mtu anayepita kwenye maji, huku mtoto akimfuata.

Daktari ambaye anampa mtoto chanjo. Daktari ameshikilia sindano mwenye mkono, anataka kumpa mtoto chanjo kwenye paja. Mama ameshikilia mtoto huyo.

Vidonge ambavyo ni vya rangi ya manjano na imeandikwa jina Super D3 . Ipo katika pakiti ambacho ina rangi nyeupe na rangi ya manjano. Maandishi yameandikwa kwa rangi nyeusi.

Daktari ambaye anampa mtoto chanjo. Mama anashikilia mtoto huku mtoto akipokea chanjo kutoka kwa daktari. Daktari amevalia stethoskopu kwenye shingo.

Mkono wa mtoto, ambao unapakwa wino kwenye kidole kidogo cha mkono. Mtu ameshika mkono akitumia, kalamu ya wino kuweka kwenye vidole.

Mtua ambaye ameshikilia kifaa ambacho kina dawa ya rangi ya kijani. Mtu huyu amevalia barakoa pamoja na koti jeupe pia ako kwenye jumba lenye maboksi mingi.

Kifaa ambacho kinatumika kuonyesha ama kutibu watu waliona ugonjwa wa mifupa. Daktari ameshikilia mkono huo uku ameieka vifaa hivyo.

Mama na baba ambao wameketi wapo katika hospitali. Baba amemshika mtoto. Mama naye anatabasamu mtoto akiwa ameshikwa na baba.

Dawa ambayo imeandikwa CBD iko katika boksi ya rangi ya chungwa. Imeandikwa maandishi ambayo inaonyesha kuwa ni mafuta ya kutoa machungu.

Mtu ambaye anapewa chanjo kwenye sehemu ya mkono ama ya mabega kuna watu wengi ambao wamepanga laini, wanangoja kupokea chanjo hilo.

Mtu ambaye amemletea mama ambaye anashikilia mtoto vifaa vya kutumia hospitalini kama vile neti na vitu vya kujifunika pia.

Dawa ambayo ipo katika chupa ambacho kimefungwa na kifuniko nyeupe. Dawa hii ina boksi ambayo ni ya rangi ya manjano na nyeupe.

Mfanyikazi ambaye amevalia kizuizi kwenye kichwa chake pia amevalia barakoa ameshikilia kifaa mkononi ambacho ameegesha kwenye mtungi ambao unaonekana kuwa na rangi ya nyeusi.

huku ni kituo cha kupata chanjo, daktari anatumia shindano kuumpa mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti huku akipata chanjo kwenye mabega yake.

Wahudumu ambao wanahudumia watu kwa kuwaoshea maskio, kuna wahudumu wawili ambao mmoja wa wote amevalia barakoa, kuna mtu ambaye amelala kwenye kiti akipokea kuhudumiwa.

Wahudumu ambao wanatibu ugonjwa wa masikio. Mgonjwa amekaa kwenye kiti huku akipokea matibabu kutoka kwa daktari. Daktari mwingine ameshikilia kifaa cha kutumia kuosha maskio.

Watu ambao wanaosha mkono , wamevalia barakoa, pia wako katika tenki ndogo ya kuosha mikono, kando yao mna duka, watu hao ni watu wanne.

Vidonge vya rangi nyeupe. Vidonge hivi ni virutubisho vya Vitamin D3. Ipo katika chupa ambacho imebandikwa kijikaratasi ya rangi ya samawati.

Daktari anatoa dawa kutoka kwenye chupa akitumia sindano. Daktari amevalia barakoa na pia amevalia miwani. Nyuma yake kuna watu wengi ambao wamepiga foleni.

Daktari ambaye anapeana chanjo kwenye mtu, mama ambaye amevalia barakoa. Mama huyu anapokea chanjo kwenye bega lake naye daktari anatumia sindano kumpa chanjo.

Madaktari wa kufanya upasuaji wamevalia barakoa pia amevalia kizuizi kwenye vichwa ili kuzuia nywele amevalia glavu kwenye mikono ya rangi jeupe wako katika nyumba ya upasuaji

Kuchumba ambacho kina machela mengi mno, pia ina televisheni mbele ya machela hizo, kuna .tu mabaye anatembea akiangalia machela hizo.

Mama ambaye yupo kwenye hosipitali. Mama ameshikilia mtoto wake kwenye kifua. Mama ameketi kwenye machela.

Maafisa wa polisi pamoja na watu wengine wapo mbele ya jumba. Kuna vifaa na vitu mbalimbali ambazo vimeekwa kwenye gunia mbele yao.

Wahudumu ambao wanahudumia watoto ambao wamezaliwa, kuna mama mjamzito ambaye anaongea na mmoja kati ya wale wahudumu hao. Wahudumu hao wamevalia barakoa na stethoskopu kwenye shingo.

Watu ambao wapo mbele ya nyumba. Watu hawa wanne wanaongea huku kuna tenki ama kifaa cha kuosha mkono katikati yao.

Watu watatu ambao wameshikilia boksi ya rangi ya nyekundu. Boksi hio imechorwa msalaba na juu yake imeandikwa neno zingine. Watu hao wamevalia koti ya rangi nyeupe.

Daktari ambaye anamshughulikia mtoto mdogo. Daktari yupo amevalia barakoa nyeupe. Daktari ana stethoskopu kwenye shingo. Mama amesimama kando ya daktari. Nyuma yao mna viti.

Dawa ya kifafa ambayo iko katika mtungi ambao rangi nyeupe. Dawa hizi zinaonekana kuwa ya rangi nyeusi ambayo ipo na imefungwa na kifuniko zekundu.

Chanjo ambayo iko katika chupa ndogo, mtu mkono unaonekana umeshikilia chanjo hizo mbili, sindano imedungwa kwenye chupa na dawa ma chanjo inatolewa kupitia sindano hilo.

Watu wengi sana ambao wamesimama mbele yao na mama mmoja ambaye ameshikilia bendera ndogo. Watu hao ni wamama pamoja na wazee. Wamevalia koti ya rangi ya samawati.

Chanjo ambayo iko katika chupa ndogo. Pia kuna sindano ambayo inatumika kutoa chanjo kutoka wa chupa iliyoandikwa jina vaccine .

Mwalimu ambaye anafundisha watoto, watoto wapo darasani wamepewa kijikaratasi hili wasome. Watoto wameketi kwenye dawati ila mwalimu anasimama mbele yao.

Daktari ambaye anapeana chanjo, amefuka katika eneo ya jangwa, kuna mama ambaye ameketi kwenye kiti, akishikilia mtoto.

Mtaalam wa tiba ya mifupa na misuli anaonekana akimsaidia mgonjwa moja. Wote wawili wamekaa, wako kwenye mkeka. Kando yao kuna kiti ya magurudumu.

Madktari ambao wanahudumia mgonjwa wa meno. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda. Madaktari wawili wamevaa barakoa na koti jeupe. Wanamshughulikia mgonjwa ambaye ako na shida ya meno.

Mama ambaye amevalia barakoa ya rangi ya manjano. Mama huyu anaonekana akiosha mkono, kwenye kibuyu la kuosha mkono. Mtoto aliye kando yake anatazama mama akiosha mkono.

Mtoto ambaye ameshikwa na mamake, daktari anaonekana akimpa chanjo mtoto huyo. Mama ameketi kwenye kiti na amevalia barakoa. Mtoto huyo ameshikwa na mama kwenye mkono Ili apewe chanjo asiguswe.

Mgonjwa ambaye anapokea sindano, pengine anapokea chanjo. Amevalia barakoa, naye daktari anampa chanjo kwenye sehemu ya mkono. Daktari anaonekana akizingatia usafi kwa kutumia maji ya kupanguza.

Chupa ambavyo vina dawa ama chanjo. Chanjo hiyo ni chanjo la surua. Chupa hizi ni chupa nne zenye rangi ya samawati.

Mhudumu anaonekana akimpa mtoto chanjo. Mhudumu amevalia kizuizi cha uso. Pia amevalia barakoa. Mama amemshikilia mtoto na kumpanua mdomo ili apate chanjo. Mama pia amevalia barakoa jekundu.

Mama ameshikilia mtoto, mtoto ameshikilia kifaa ya kuchezea, daktari yupo kando yao, daktari amevalia barakoa pamoja na miwani pia amevalia koti jeupe na anamchezesha mtoto na vifaa ambavyo amevishika mkononi.

Hii ni vidonge ama dawa vya kumeza ili kusaidia kuua ugonjwa ama kusaidia mwili. Vidonge hivi ni rangi ya manjano na pia iko katika pakiti kubwa.

Dawa ya Azithromycin ambayo inatumika kutibu ugonjwa mbalimbali. Dawa hizi dawa hii ina rangi ya samawati na rangi nyeupe.

Pakiti ambayo lina vidonge vya kutibu ugonjwa wa surua. Pakiti hili ni la rangi la kijani, jeupe na sambarau.

Daktari anasaidia kuosha meno akitumia njia ya teknolojia ya stima. Anasafisha meno ya msichana ama mhudumiwa ambaye amekuja kupata mahudumu kutoka kwake. Ameshikilia kifaa cha kuosha meno kutumia stima.

Mama ambaye anatabasamu mno. Mama huyu amejifungua mtoto mdogo na yupo katika hospitali ama yuko chumbani mwa kusaidia wajawazito. Yeye amemshika mtoto ambaye amevalia mavazi jeupe.

Nesi amemshikilia mtoto ambaye amefunikwa na blanketi ili kumzuia asipate baridi. Nesi anaonekana amevaa miwani. Anatabasamu akimwangalia mtoto kuonyesha kuwa ana hisia nzuri kuhusu mtoto.

Madaktari wa upasuaji ambao wako katika chumba cha upasuaji , mgonjwa amelazwa kwenye machela na madaktari wamevalia mabarakoa pamoja na kufunika vichwa vyao, madaktari wanatumia tarakilishi kufanya vitu kadhaa.

Mama ambaye amekalia kiti cha plastiki ameshikilia chupa ambayo ina dawa ama vidonge vya kumpa ama kumpa nafuu kwenye mwili.

Kuna daktari watatu na mgonjwa mmoja ,mojawapo ya madaktari anasaidia mgonjwa kwa kumwoshea maskio , mgonjwa anaonekana akiwa na chupa ya kuchota maji ama uchafu yanayotokea kwenye maskio yake.

Watu wanafunzwa jinsi ya kuhifadhi usafi wa choo. Moja kati ya watu hao ,wako katika harakati za kufunza watu kuosha Choo, wakitumia bidhaa mbalimbali. Pia kunaoneka kuwa kuna choo ambayo imetengenezwa.

Daktari anaonekana anatoa chanjo kwenye chupa kwa kutumia sindano. Daktari amevalia barakoa na anatoa dawa kwenye chupa kwa utaratibu ili asitoe kiwango kinachopita.

Dakitari ambaye anatibu mgonjwa Wa Meno, daktari amevalia barakoa, na muuguzi yupo kama ameketi kwenye kiti, anapokea matibabu kutoka Kwa daktari wa ugonjwa ya meno.

Daktari anaonekana akimpa mtoto chanjo. Daktari amevalia kizuizi cha uso, pamoja na barakoa. Amevalia nguo ya rangi ya manjano, mama amemshikilia mtoto anapopewa chanjo.

Daktari wawili wa meno wanaonekana waki mhudumia mgonjwa. Daktari mmoja amevalia kivazi cha samawati. Mgonjwa amelala chini kwenye kiti akiwa amefungua mdomo. Daktari amevalia barakoa na ana mhudumia mgonjwa.

Vyupa ambavyo vimekuwa kwenye mkeka. Vyupa hizi vina ah vitu ambavyo vinakaa mchanga. Vimefungwa na vifuniko visivyofungiliwa bali unatumia sindano kuipata.

Kuna chupa ya rangi ya kijani, ndani ya hio chupa kuna vidonge. Vidonge hizo ni za kupea mwili vitamini D.

Daktari ameshikilia chanjo kwenye mkono. Daktari anampa chanjo mtoto mdogo. Mama ameshikilia mtoto, daktari anamenya mdomo ya mtoto ili aweze kuweka chanjo ambacho anashikilia kwenye mkono wake wa kulia.

ndani ya jumba kuna dakitari ambaye anahudumia mgonjwa ambaye anashida ya meno, dakitari amefungua mdomo ya mgonjwa ili aone ama apate kuhudumia meno lililo na ugonjwa.

Maji yameingia kwenye hospitali ambayo inaitwa Ahero. Maji inaonekana kuwa imetapakaa kote. Yaani maji imefurika na hata mpaka imeingia kwenye jumba la hospitali ambalo lina paa la samawati. Kando kuna kijumba kadogo.

Chupa ambayo ina virutubisho vya aina ya d tatu. Chupa hili ni la rangi la kahawa na pia ina kifuniko jeusi.

Daktari ambaye amevalia barakoa anampea mtu ama mgonjwa chanjo kwa kumdunga kwenye mkono. Amevalia koti nyeupe ,mgonjwa amevalia barakoa na kofia.

Mtoto mdogo ambaye anashughulikiwa na madaktari amezaliwa basi amevalishwa pamba na amewekwa katika kizuizi ama kifaa cha moto ili kusaidia mtoto kumweka katika joto inayofaa.

Daktari anampea mazungumzo ama anampea mawaidha mama ambaye amekaa kwa kiti nyekundu. Daktari ana dawa ambazo ziko kwa chupa ambayo ameieka mezani. Pia kwenye ukuta kuna maonyesho ya jinsi wiki hufanywa.

Daktari anampa chanjo mtoto mdogo, daktari amevalia barakoa, mama amemshika mtoto ili apewe chanjo, mama naye amevalia barakoa, na anashika mkono wa mtoto, ili aweze kupokea chanjo kutoka kwa daktari.

Hii ni hospitali ya wafungwa. Mfungwa mmoja amekaa juu ya machela, mwingine analala katika kitanda. Humu ndani ya chumba hili la hospitali mna kifaa cha kuhifadhi hewa ya oksijeni.

Mkasa wa moto umetokea na unaendelea kuchoma mazingira. Watu wawili wanasaidia ama wanajaribu kuzima moto kutumia vifaa mbali mbali, ila moto unatoa moshi jekundu.

Watu wawili ambao wamevalia nguo ama aproni nyeupe, pia wamevalia barakoa na kizuizi cha uso. Wamebeba kifaa Cha kunyunyiza mgongoni, wananyunyiza chumba hili, pengine kuua ugonjwa fulani, ama kuua mende ama wanyama wasio takikana.

Wafanyikazi ambao wananyunyiza mimea. Wafanyikazi hao wamevalia nguo jeupe mno. Pia wamevalia kifaa cha kunyunyiza mimea nyuma yao ama mgongoni. Wafanyikazi hao ni wa sita na wamevalia barakoa na vizuizi vya uso

Daktari anaonekana akimpa mtoto chanjo cha mdomo. Mama amemshikilia mtoto na amemfunika na blanketi ili kumpa mtoto joto. Daktari na mama wapo chumba cha hosipitali.

Kuna mama ambaye ameshikilia mtoto , mtoto naye anapewa chanjo na daktari , daktari anaonekana akimshika mtoto kwenye mkono , ili kumpafu chanjo.

Wamama wawili ambao wanachota maji kwenye mfereji ama tapu ambazo zinatumika kuchota maji. Mama mmoja amevalia shati lenye rangi la samawati, huku mwingine amevalia shati lenye rangi jeupe na ameshikilia mtungi.

Chupa ambayo lina dawa ya ugonjwa wa surua. Chupa hili limefungwa na kifuniko nyekundu. Pia kando yake mna sindano ambayo imelazwa chini. Chupa hili limeandikwa na lebo kwamba ni chanjo cha ugonjwa wa surua.

Mtu ambaye amevalia aproni ya rangi ya manjano. Pia amevalia kofia. Mtu huyu anaonekana akichukua kitu cha kusafisha mkono, pia anajaribu kuosha mkono kwenye tap .

Kuna kambi ya wakimbizi, kuna tenki ambayo inatumiwa kuwapa ama kuwafikishia watu ama kuwaletea watu ambao wanaishi katika kambi ya wakimbizi maji.

Kuna daktari na mgonjwa daktari anamhudumia mgonjwa ambaye amekaa kwenye kitanda. Daktari amevalia miwani na anaskiza maelezo yanayotolewa na mgonjwa kwa umakini mno.

Msichana ambaye anatumia kizuizi cha moto kuharibu moto ambayo ipo ama imewashwa katika baketi. Anatumia hii kama mafunzo, ili kuonyesha jinsi ya kuzima moto.

Dawa aina ya Azithromycin, ambayo yanatumiwa kuuwa bacteria kwenye mwili. Dawa hizi ni za nguvu mno, maana zinatoa ata ugonjwa wa baridi ama nimonia.

Msichana ambaye amevalia barakoa, mkono wake wa kushoto ameshikilia sanduku ya karatasi ambayo ina barakoa, pia amevalia begi la kiuno anaonekana kuwa mbele ya duka ya kuuza barafu.

Umati wa watu wanaonekana kwenda kutazama mkaza, wa moto mkaza huu wa moto umesababiswa na tanga ambayo imeanguka, tanga hiyo inatowa moshi nyeusi.

Familia ya watu watatu, baba, mama na mtoto .Baba anaonekana kuwa na furaha sana usoni. Baba na mama wanamfunza mtoto kutembea, wao pia wanajaribu kumfunza mtoto kucheza mpira.

Wafanyikazi ambao wamevalia aproni ya rangi manjano. Wameshikilia mtungi nyekundu na imewekwa alama ya hatari, kuonyesha kwamba vitu vilivyo ndani ya hiyo mtungi ni hatari mno ndiyo maana wamevalia kizuizi cha uso.

Kuna sindano kwenye meza na kuna chupa ambayo ina dawa ama chanjo cha ugonjwa wa Surua. Kando yake mna pakiti ya madawa mengine ambayo bado haijafunguliwa na ingine imeraruliwa kando yake

Sindano pamoja na chupa ambayo ina chanjo cha ugonjwa wa suruwa. Ndani ya sindano mna dawa ambayo yametolewa kwenye chupa ili kumpa mtu chanjo.

Aina aina mbalimbali ya virutubisho ambapo kuna chupa iliyo na dawa ya vitamini D ama D Kuna chupa iliyo na dawa ya vitamini D tatu na kuna vidonge ambavyo viko katika meza ambavyo bado ni virutubisho.

Njia ambayo imefurika maji, kuna gari ambayo inapita katikati ya maji, kuna basi ambayo inapita ikielekea upande mwingine. Kuna majumba ambavyo viko kando ya barabara na pia kuna watu ambao wapo kando.

Sehemu ambayo kuna ukame. Miti inaonekana kuwa imekauka. Mawe yapo chini ambayo yametapakaa kila mahali. Hakuna mtu hata mmoja aliye huku.

Watu wawili ambao wanachota maji kwenye kisima. Maji hiyo inaonekana kuwa safi sana. Mmoja wao anatumia kibuyu ama kifaa kidogo cha kuchota ndani ya kisima na kuweka kwenye mtungi ambao wamebeba.

Msichana ambaye amevalia buibui nyekundu na yuko katika pahala ambapo pana ukame mno. Miti yanaonekana kuwa yamekauka, kutokana na ukosefu wa mvua. Msichana huyu amesimama akitazama kando.

Kuna watu watano ambao wamevalia mmoja wao amevalia barakoa watu hawa wanafanya usafi wa mazingira kuna matakataka ambayo yametapakaa chini na watu hao wanazichoma.

Sindano na vyupa ambavyo vina dawa ya homa ya manjano chupa hizo zimefungwa vizuri ili kuzuiya dawa isitoke hivyo sindano inatumiwa kutoa dawa kwenye chupa

Mtoto mdogo ambaye amezaliwa amewekwa kwenye kiwango cha joto. Daktari anaonekana kuchukua mlio wa moyo wa mtoto akitumia kifaa cha stethoskopu.

Kuna chungu ambayo inatoa moshi nyeupe. Kando ya chungu na vibuyu tatu na ambayo yamewekwa juu ya karai ingine kwa imewekwa juu ya chungu ingine imewekwa kando ya ndoo.

Sehemu ambayo imefurikwa Na maji ,maji yanaonekana kuwa yametapakaa kwenye sehemu hili, Ila kuna njia ama daraji inayopitia katikati Na yaonekana kuwa maji haijasonga ama maji haijafikia juu.

Mtu ambaye anajaribu kuvuka maji ambayo yalikuwa yamefurika anaonekana kuwa amebeba mzigo katika meli ama boti lake. Anaonekana akitumia kijiti kujisongesha na vitu hivyo ama mizigo ambayo yapo kwenye boti.

Wasichana watatu, moja wao ameshikilia always ,amevalia nguo ya rangi ya samawati, kando yake mwenzake ameketi chini, msichana huyu anatabasamu mno.

Chanjo cha ugonjwa wa kipele, kando yake ina sindano ambayo hutumika kutoa dawa kwenye chupa hilo ambalo lina dawa ama chanjo cha ugonjwa kipele.

Mkulima yupo shambani akinyunyiza dawa mimea zake, mkulima amevaa aproni ya rangi manjano, amevalia kifaa cha kunyunyiza dawa mgongoni pia amevalia kizuizi cha macho.

Miti mingi mno ambayo yalikuwa yamesombwa na maji yamekuja yakavunja shimo ambalo hawachilia maji kupita ili isifurike ama kupita juu ya njia. Umati wa watu unaonekana wakitazama madhara haya.

Kuna mkulima aliyendani ya nyumba ya kijani. Mkulima huyu amevalia nguo ama aproni nyeupe ana kinyunyizi ambayo ananyunyizia mimea yaliyo ndani ya nyumba kijani.

Daktari wa kutibu meno yuko na mgonjwa ambaye anamhudumia. Daktari amevalia miwani na amevalia barakoa ana amefungua mdomo ya mgonjwa ili kumhudumia.

Kuna daktari na mama ambaye anamshikilia mtoto mdogo. Daktari anaonekana akipea chanjo mtoto. Daktari anamshika mtoto kama anashika sehemu ambalo anataka kuipa chanjo mtoto.

Watu wengi mno walio katika maboti. Wao wanatumia maboti kuvuka ng'ambo ile ingine. Kuna maboti zaidi ya tatu ambayo ina watu. Nyuma yao mna vyumba ambavyo watu wanaishi.